Daktari husika aliyebobea yupo ndani ya chumba kidogo kwenye eneo la hospitali, akifanya kazi ya kun’goa jino linalomsumbua mgonjwa, kwa muda mrefu.

Madaktari waliobobea na wenye taaluma husika ya tiba ya afya ya kinywa, wapo ndani ya chumba kidogo wakimuhudumia mgonjwa kwa kumg'oa jino lililomsumbua mda mrefu.

Mama anamfundisha mwanae kwa vitendo kwa kutumia kifaa kinachitwa mswaki, ili aweze kujifunza namna bora na mbinu sahihi ya kuzingatia wakati wa kusafisha kinywa.

Maeneo ya makazi ya watu mbalimbali yaliyoathiriwa na mafuriko ya maji kutokana na mvua nyingi kunyesha kwa mpigo, kusababisha mlipuko wa magonjwa.

Vifaa maalum vilivyotengenezwa kwa bati vinatumika sana maeneo mengi ya hospitalini kwa lengo la kutibu wagonjwa ili kuimarisha afya zao.

Eneo la hospitali, linatumia vifaa maalumu vinavyosaidia kutibu mgongo wa mgonjwa, ili kuboresha afya yake, kumsaidia aweze kufanya shughuli za kila siku.

Watu wa jinsia na umri mbalimbali wameketi kwenye viti vya mbao, wakisubiri kuitwa majina, kwa ajili ya kwenda kuhudumiwa kulingana na magonjwa yao.

Kituo kidogo kinachojishughulisha na ustawi wa akili, ambapo mtu huweza kukabiliana na changamoto za maisha, kuishi kwa furaha na kuhusiana vyema na wengine.

Mtoto wa umri mdogo, yupo kwenye kituo maalumu cha afya, anapimwa uzito, kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali za ushauri, kuhusiana na lishe iliyo bora.

Akinamama mbalimbali wapo kwenye kituo kidogo cha tiba, kinachojishughulisha na afya ya watoto wao wachanga waliojifungua kuanzia wanapozaliwa mpaka umri husika.

Kituo husika kinachojishughulisha na afya, utambuzi na matibabu ya watoto, kuanzia wanapozaliwa mpaka kufika umri husika, kwa lengo la kuzuia magonjwa.

Mtoto aliyezaliwa hivi karibuni na mama yake yuko kwenye kituo kidogo kinachojihusisha na kutoa huduma ya uchunguzi wa afya chanjo, lishe na ufuatiliaji wa ukuaji wake.

Dawa ya asili iliyotengenezwa kwa viungo kama majani ya mimea na mizizi ambayo ni sehemu ya utamaduni wa jamii na kutumiwa kutibu magonjwa mbalimbali.

Mkusanyiko wa viungo mbalimbali, kama vile majani na mizizi ya mimea na vidonge vya samaki, vinavyotumika kutengeneza dawa ya asili, ya kutibu magonjwa tofauti.